Maandiko kwa lugha mweupe, maandiko ya mpesa alafu juba kuna mtu amevaa shati la kijani na suruali ya kijivu wameketi chini nakuinama wakiangalia chini viatu vya (pastic) ainaya (slippers) sakafu ni ya mawe ya lami.

Mandhari ya soko ikiwa na bidhaa mbalimbali kama vile mapambo na vifaa vya kitamaduni vikiwa vimetundikwa, sehemu hiyo ina rangi ya harakati nyingi ikitoa hisia ya utajiri na tamaduni ya biashara ya kijamii.

Kuna kibanda cha kiasili ambazo zimeundwa kwa mabati na mbao. Hapo mbele kunaonyeshwa kuna mananasi, mahindi mabichi, kikapu chekundu ya plastiki na mbeleni kuna gesi ya rangi ya buluu kijani hivi kitu kama hiyo.

Sehemu ya biashara ya kubadilisha fedha za kigeni. Mwonekana wa jengo ni wa kibiashara, ueda liko katika mtaa mwenye shughuli nyingi sana ambavyo zinaonekana.

Kuna picha la bana la soko lenye bidhaa kama nguo za rangi, mapambo na mtu, mama aliyekaa chini karibu na bidhaa zake anakaa kushika kitu kama bidhaa zake pia akiiuza na shughuli zake.

Tairi la gari ya nyeusi limekaa kwenye nafasi yake, ikiwa bado imefungwa kwenye gari. Mchirizi ya tairi inaonekana wazi ikiashiria uimara na uwezo wa kustahimili barabara. Rimu ya tairi ni nyeupe ikitokelezea vizuri dhidi ya tairi nyeusi.

Mfuko wa plastiki uliojaa mboga na matunda safi ambayo imepangwa kwa nadhifu na ndani ya videbe vya plastiki au makreti. Miongoni mwa mazao yanaonekana tu nyanya yenye rangi nyekundu angavu ,viazi vilivyomenywa kidogo na vyenye udongo.

Gari jeusi lemeegeshwa katika eneo la magari . Lilionekana katika mwonekano Wa mbele ikiwa na taa za kuvutia . nambari mbili za japani na Nambari ya usajili inaonekana kwa number plate iliyo mbele . Upande wa nyuma inaonesha magari mengine iliyopaki kwenye mazingira ya kawaida ya jiji au kituo . Huenda ni Hali ya utunzaji Wa magari.